Chumba kinachoonekana kama ofisi ya afya au kliniki. Mwanamke ameketi kwenye meza. Amevaa barakoa na fulana nyeupe akishika kitabu au karatasi. Mbele yake kuna mtu mwengine ameketi. Kuta za chumba ni za rangi ya cream na kuna mabango na karatasi zilizobandikwa ukutani.

Mwanamke aliye vaa barakoa akipokea chanjo kutoka kwa muhudumu wa afya anaonekana amekaa kwenye kiti huku watu wengine wakisubiri zamu zao nyuma, karibu nao kuna sanduku la kuhifadhia chanjo ikionyesha mazingira ya kituo cha afya au eneo la chanjo.

Mtaalamu wa afya, amevalia shati jeupe na suruali nyeusi pamoja na miwani ya kujikinga, akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Mgonjwa amefunikwa na blanketi zenye mchoro. Karibu na kitanda hicho, kuna mtu mwingine aliyekaa ambaye anaonekana kuwa na wasiwasi au akisubiri. Inaonekana kama chumba cha hospitalini au kliniki.

Mwanamke akimtazama mtoto mchanga aliyelala chini ya chandarua. Mwanamke huyo ana sura ya upendo na utulivu huku mtoto akionekana kulala kwa amani. Chandarua hicho kinafunika eneo la kulala la mtoto, kikionyesha hatua ya kujikinga na mbu na magonjwa kama malaria.

Mchoro unaotoa vidokezi vya kuzuia malaria, inaonyesha sehemu tatu tofauti. Kwanza mtu akipata chanjo, wa pili mtu akifunga mizigo yake na kuweka chupa za dawa za kuzuia mbu, watatu amelala akiwa amefunikwa na chandarua. Juu kabisa kuna bango lenye maneno malaria prevention tips, ikielezea lengo la mchoro huo. Kila sehemu ina ujumbe mfupi, ikisisitizia hatua ya kuzuia malaria.

Bendera kubwa yenye ujumbe Jointly Treating Trachoma to Prevent Blindness . Mbele ya bendera hiyo kuna kundi la watu waliovalia nguo za kitamaduni na waandishi wa habari wenye kamera. Inaonekana ni hafla ya umma inayohusiana na afya labda uzinduzi wa kampeni.

Wanawake wameketi chini ya mti. Mwanamke mmoja amevalia shanga za kitamaduni na amebeba mtoto mgogoni. Mwanamke wa pili amevalia barakoa na anaonekana akimuelezea kitu mwanamke wa kwanza labda akisoma au kueleza kutoka karatasini. Kuna watu wengine kwa mbali na mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini au porini. Inaweza kuwa mkutano wa jamii au kampeni ya afya.

Kliniki ya rununu ya, beyond zero mobile clinic, iliyoegeshwa nje. Mwanamke amevalia sare ya bluu na kushika mwavuli anamkumbatia mtoto akitembea mbele ya kliniki hio. Kwenye kliniki kuna mabango yenye nembo ya, beyond zero na Tharaka nithi County.

Lori jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya meno ya rununu likiwa na nembo na maandishi Dental Clinic yaliyoandikwa kando yake. Lori limeegeshwa kwenye eneo la nyasi likiwa na miti na majengo machache kwa nyuma. Inaonekana kama kliniki hii inatoa huduma za meno kwa jamii, labda katika maeneo ya vijijini au yasiyofikiwa kwa urahisi.

Lori la Laikipia County likitoa huduma za kliniki ya rununu Beyond zero mobile clinic kwa jamii. Watu kadhaa wengi wao wakiwa wanawake na wazee wamekusanyika karibu na lori hilo wengi wamekaa wakisubiri huduma. Eneo linaonekana kuwa la kijiji na udongo wenye matope ikionyesha huenda kulikua na mvua.

Daktari wa meno aliyevalia PPE ya buluu na barakoa akimchunguza mtoto aliyelala kwenye kiti. Mtoto huyo akiwa amevalia sare ya shule anaonekana akitabasaamu au kuzungumza. Kuna wafanyikazi wa afya nyuma na tukio linafanyika nje chini ya mti.

Vifaa mbali mbali vya daktari wa meno vilivyo pangwa juu ya uso wa bluu unaongaa. Kati ya vifaa hivi ni pamoja na kioo cha meno mkazi na model ya meno. Vifaa hivi vinaonekana vyote vikiwa safi na vimetayarishwa kwa matumizi.

Daktari wa meno, ambaye amevaa barakoa na glavu za buluu anashikilia na kuelezea mfano wa jino lenye mizizi na taji, labda akifafanua utaratibu wa matibabu au afya ya meno.

Kundi la wanafunzi watano wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa wanaonekana wakiwa katika mazingira ya darasa au maabara. Wamekusanyika karibu na meza wakifanya shughuli flani inayohitaji umakini labda majaribio au mazoezi ya vitendo.

Uso wa karibu wa mwanaume mweusi akitumia mswaki wa asili au kijiti cha meno akisugua meno yake. Anatabasamu pana linaloonyesha meno yake meupe na yenye afya, ingawa jino moja la chini linaonekana kukosa. Mikono yake inaonekana kushika kijiti hicho kwa ustadi. Sehemu ya nyuma ya picha inaonekana kufifia ikiashiria mazingira ya nje labda asili.

Daktari wa meno akiwa amevaa glovu za buluu na koti jeupe la maabara akiashikilia kompyuta kibao. Kwenye skrini ya kompyuta kibao kuna picha ya eksirei ya meno ya binadamu. Mteja mwanamke amekalia kiti na anaonekana akishirikiana na daktari. Inaonekana kama daktari akimwelezea mteja wake kuhusu meno yake.

Mikono mkiwili iliyovalia glovu za bluu ikishika vifaa vya meno. Mkono wa kushoto unashika kifaa chenye ncha iliyipinda labda kifaa cha kutoboa au kuchonga huku mkono wa kulia ukishika kioo chenye mpini kinachotumika kukagua meno. Mandhari ya nyuma ni nyeupe na safi.

Meno mawili meupe yanayofanana na meno halisi. Jino la kulia lina kioo kidogo cha meno, kimeegemezwa juu yake. Chombo kinachotumiwa na daktari wa meno kukagua mdomo. Hii inaashiria umuhimu wa afya ya meno na mtumizi ya vifaa vya kitabibu.

Mikono miwili ilio valiwa glavu ikishika zana mbili za daktari wa meno mkono wa kushoto unashika chombo chembamba chenye ncha kali kinacho fanana na kipasua au chunguzi. Mkono wa kulia unashika kio kidogo cha meno chenye kinatumika kuchunguza ndani ya mdomo.

Kinywa cha mtoto kikiwa kimefunguliwa na kuonyesha meno yake juu na ya chini. Mikono iliyovalishwa glavu inashikilia mdomo ya mtoto ilikuwezesha kuchunguza meno. Ulimi wa mtoto unaonekana wazi ndani ya kinywani. Hii inaashiria uchunguzi wa meno au matibabu ya meno ya mtoto.

Mkono wa daktari wa meno ukiwa umevalia glavu ya buluu ukishikilia zana tatu muhimu za meno unaonekana.

Juhudi za kukabiliana na mafuriko inchini Kenya, ina picha tatu tafauti, choo cha inche, tanki kubwa la maji la Kentank likiwa na wanaume wawili na vipanda vya muda vilivyo jengwa kwa gunia vilivyo funikwa kwa turupai za manjano na majungwa, huku mbuzi akiondoka mbele yake, juu ya picha zote kuna maandishi mekundi, Kenya Flood Response .

Mwanamke mzima moto amesimama mbele ya lori la zimamoto jekundu. Amevalia sare kamili ya zimamoto, ikiwemo kofia ya njao na anashikilia kifaa mkononi. Anaonekana tayari kwa kazi akiashiria huduma muhimu ya dharura.

Eneo la tukio la janga labda ajali au mkasa ambapo majengo yameharibika na kuna watu watu wengi wamesimama wakitazama. Baadhi ya watu wamevaa sare za uokoaji na kofia ngumu, wakifanya kazi katika eneo hilo. Kuna miili iliyofunikwa chini ikionyesha kuwa kuna majeruhi au vifo.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wakinawa mikono yao nje karibu na makazi yanayoonekana kua ya muda au duni, wanatumia chombo chenye nembo ya Unisef na kimekaa kwenye kiti cha buluu, hii inaashiria umuhimu wa usafi wa mikono katika jamii.

Lori la zima moto jekundu likiwa na vifaa vya kuzima moto na taa za dharura. Juu yake neno fire linaonekana kwa herufi kubwa mbele ya lori. Kwa nyuma, kuna majengo na miti. Lori linaonekana liko tayari kwa ya operesheni yeyote ya dharura.

Kundi la waokoaji wakiwa wamevalia sare nyekundu na kofia ngumu za rangi ya machungwa. Watu tano wanaonekana wakimbeba mgonjwa kwenye machela, kuelekea kwenye gari la wagonjwa. Inaonekana kama tukio la uokoaji au huduma ya dharura inayoendeshwa nje, labda barabarani.

Boti nyeupe na buluu ikiendeshwa majini ikiacha nyuma yake mkondo wa mawimbi. Ndani ya boti kuna watu wawili au watatu wakiwa wamevaa fulana za kuokoa maisha za rangi ya machungwa kuashiria usalama. Boti hiyo inaonekana kuwa ndogo na inafaa kwa usafiri wa majini au shughuli za burudani.

Kundi la watu wakiwa wamesimama kwenye maji ya mafuriko yenye matope, labda kwenye mtaa wa mabanda. MAji yamefika magotini mwa na nyumaba za mabati zinaonekana nyuma. Baadhi ya watu wanaonekana wakishangaa au wakijaribu kupita kwenye mafuriko.

Mtoto mdogo mwenye rangi nyeusi akinywa maji kutoka kwenye bomba la chuma lililochimbwa ardhini. Maji yanatiririka kwa kasi na mtoto ameyashika kwa mikono akijaribu kunywa. Uso wake unaonekana wenye kiu na kunywa kwa furaha. Mandhari ya nyuma ni ukame ikionyesha udongo wa mimea michache iliyokauka.

Bomba la maji la nje likivuja, likidondosha matone ya maji kwenye ndoo ya buluu iliyochakaa iliyowekwa chini yake. Bomba lenyewe lina mwonekano wa zamani na kutu kidogo likiwa limeunganishwa na bomba la buluu.

Aina mbalimbali za jamii za kunde zikiwa zimewekwa kwenye bakuli za udongo na mfuko wa gunia. Tunaweza kuona maharagwe meusi, maharagwe mekundu, dengu, njegere na maharagwe meupe, yote yakiwa yametenganishwa vizuri. Inaonekana kuwa osheo la vyakula vyenye protini nyingi na afya.

Uharibifu mkubwa baada ya kimbunga au tufani. Kipande kikubwa cha chuma kilichoharibika kimeanguka kwenye bustani kikiwa kimefunikwa na matawi ya miti. Nyumba iliyokuwa nyuma pia inaonekana imeharibika na miti imeanguka ikionyesha nguvu ya uharibifu wa hali mbaya ya hewa.

Jengo la kituo cha matibabu labda hospitali yenye ishara inayosomeka accident and emergency centre . Gari la wagonjwa la Nissan lenye namba ya usajili limeegeshwa mbele. Watu kadhaa wanaonekana wanaonekana wamesimama karibu na mlango wa jengo na mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu.

Rundo la bandeji nyeupe na mkazi wa chuma uliowekwa juu yake. Vitu hivo viko juu ya uso mwenye rangi ya kijani kibichi na baadhi ya sehemu sinaonekana kama zimechanika au zimechakaa.

Kiti cha kisasa cha daktari wa meno chenye rangi ya buluu na kijivu kikiwa na vifaa mbalimbali vilivyoshikamana. Kuna taa ya upasuaji, skrini ya kuonyesha picha na vifaa vingine vya matibabu ya meno. Kiti hicho kimepangwa katika chumba chenye ukuta mweupe kikiashiria ofisi ya daktari wa meno.

Meza ya uchunguzi wa kimatibabu ikiwa na sehemu ya kulalia nyeusi iliyochoka na chuma kinachong'aa. Ukuta wa chumba umepakwa rangi ya kijani kibichi. Pembeni kuna kaunta yenye sinki na vitu vingine. Chumba kinaonekana kuwa katika chuo cha afya au zahanati.

Kifaa kikubwa cha matibabu cha kisasa kinachoonekana kuwa mashine ya X-ray au City Scan labda kwa matumizi ya meno au kichwa, ni cheupe na kina muundo wa U na C kikiwa na paneli dhibiti na skrini ndogo. Kimewekwa kwenye chumba chenye kuta na rangi zisizo kali na sakafu ya vigae. Waya chache za umeme zinaonekana zikishuka ukutani.

Chumba kinachoonekana kama kliniki ya meno. Mtu mmoja ambaye labda ni daktari wa meno au msaidizi anarekebisha taa kubwa ya matibabu iliyounganishwa na kifaa cha meno. Nyuma yake kuna dirisha lenye mapazia ya bluu na mwanga wa nje. Chumba kina rangi nyeu- nyepesi na kina vifaa vingine vya meno.

Troli ya chuma iliyokuwa na vifaa vya kimatibabu kama vile chupa za dawa, sirinji na kontena la taka za kibiolojia. Kuna mfumo wa zambarau uliotundikwa kwenye troli. Kwa nyuma kuna ukanda mpana wa hospitali na kuta za kijani, kuna mabango ya taarifa zilizobandikwa ukutani.

Macho ya mtu wa rangi nyeusi ambapo vidole vinaonekaana vikifungua kope kidogo. Kope zinaonekana kuwa kope bandia nyeusi na mangao kidogo kwenye ngozi karibu na jicho. Pia picha imechukuliwa karibu na jicho ikionyesha undani.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye sofa akionekana kuwa na mawazo mengi au mfadhaiko. Amevalia shati la buluu, suruali ya jinsi na miwani mieusi. mkono wake mmoja umefunika uso wake, na mkono mwingine umeshikilia simu ya mkononi. Anaonekana kuwa amechoka au amezidiwa na hisia.

Chupa na sanduku la Heath Aid vitamin A 5000iu kwenye lebo na sanduku imeandikwa vitamin A 5000iu Permitted, Easy to swallow na one a day . Chupa ina vidonge mia moja.

Kisanduku kidogo cha dawa kiitwacho dentamol kinachotumika kutuliza maumivu ya meno. Kisanduku hicho kina rangi ya machungwa na kina picha ya jino na mizizi yake. Pia kuna maandishi ya kiswahili na kiingereza yakieleza matumizi na maelekezo ya dawa pamoja na taarifa nyingine za bidhaa.

Pambano la ngumi ambapo bondia mmoja mwenye glavu nyekundu amepigwa ngumi kali usoni na bondia mwingine mwingine mwenye glavu ya bluu. Adhari ya pigo inaonekana wazi usoni mwake na jasho au matone ya maji yakiruka. Picha hii inazua hisia kali za nguvu na uchungu wa mchezo wa dondi.

Mchezo wa raga ambapo mchezaji mmoja anaonekana akiwa amejeruhiwa au akipata maumivu. Amevaa jezi ya timu na kofia ya raga na anaonekana akishika paja lake. Mtaalamu wa matibabu aliyevalia koti la kijani lenye kuandikwa medic amepiga goti karibu na yeye akimsaidia au kum- akimchunguza. Wachezaji wengine na wafanyakazi wa timu wanaonekana huko nyuma.

Sehemu ya ndani wa ukumbi wa mazoezi. Tunaona vifaa mbali mbali vya mazoezi kama vile vizito, kengele, na mipira ya mazoezi iliyopangwa vizuri kwenye rafu. Kuna pia raki kubwa ya mazoezi ya kuinua uzito. Dirisha kubwa inaonekana nyuma likionyesha miti na mandhari ya nje kuashiria kuwa ukumbi wa mazoezi una mwanga wa kutosha wa asili.

Mikono miwili, ya mtu mzima, labda mzee yenye ngozi iliyo kauka na mkishipa inayo onekana wazi, vidole inavyo onekana vimeathirika, labda kutokana kwa ugonjwa au umri mkubwa, kwani baadhi ya ncha za kucha zimeharibika. Picha inatoa hisia ya udhaifu au shida za kiafya.

Mkono wa mtu ukiwa na alama ya upasuaji au jeraha hasa kwenye kiganja na vidole. Ngozi inaonekana kuwa ya rangi ya kahawia iliyokolea labda kutokana na damu au kovu. Mkono umewekwa juu ya kitambaa cha buluu ikionyesha labda ni katika mazingira ya matibabu.

Mmea wa tumbaku wenye majani makubwa na mabichi. Mmea umeota vizuri na unaonekana kukomaa. Nyuma yake kuna mimea mingine ikiashiria mazingira ya shamba au bustani. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua huku mwanga ikiangaza kwenye majani.

Mmea wa ndizi mdogo, ukiwa na majani yake mapana ya kijani kibichi. Jua linaonekana likimulika kutoka upande wa kulia, likileta mwanga kwenye majani na ardhi inayozunguka mmea huo.

Mimea midogo yenye majani membamba na mirefu inaonekana kuwa rosemary ikikuua. Kwenye udongo kuna mimea mingineya porini na nyasi ndefu nyuma ikionyesha mazingira ya shamba au bustani .iliyochanganyika. Mwangaza wa nyuma unaonekana kupitia majani na kuna udongo unaonekana chini ya mimea ya rosemary .

Mimea mirefu yenye majani makubwa baadhi yakiwa yameeanza kukauka au kubadislisha rangi kuwa kahawia. Mimea hii imekuwa katika eneo wazi lenye nyasi na miti mingine kwa nyuma. Anga linaonekana kuwa wazi na jua kali.

Mimea ya nyanya iliyostawi vizuri ikiwa na nyanya nyingi ambazo bado hazijaiva. Majani ya mimea yanaonekana kuwa na afya, ingawa machache yanaonekana yameguzwa na jua ama wadudu.

Mmea mdogo wenye majani yaliyongaa yakiashiria kuwa ni mmea wenye afya .Kwa umbali kuna miti mikubwa na mimea mingine ya kijani kibichi yaliyotawanyika. Inaonekana kama picha imepigwa nje labda katika eneo la shamba au bustani.